Hili ni jopo la watu waliovalia suti yenye rangi nyeusi na shati nyeupe. Mwanamume mmoja ameshikilia kitabu huku akifungua ukurasa.

Watu wako kwenye foleni huku mwanaume mmoja ameketi chini, ambaye anawahudumia wanakijiji hawa. Mtu huyu ameketi huku mikono yake imeegemea kwenye meza.

Shughuli ya usajili wa taarifa katika zoezi la uchaguzi wa huduma rasmi, kuna mwanamke aliyesimama akipeana kidole kwa mwanaume aliyeketi mezani ambaye anachukua alama za vidole.

Hawa ni wanashabiki wa timu fulani. Wanatembea barabarani huku wanafuatwa na matwana. Matwana hii imebeba watu juu yake na ndani. Mashabiki hawa wamevalia nguo yenye rangi ya kijani.

Hawa ni watu mbalimbali ambao wameketi kwenye kiti huku wanangoja kuhudumiwa na wahudumu wa stesheni hiyo.

Hii ni trekta. Trekta hii imeegeshwa kando ya mti. Nyuma ya trekta kuna nyumba aina la ghorofa.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili tofauti. Timu ya kwanza ni iliyovaa sare ya nyekundu na ya pili ni imevaa sare ya nyeupe. Mwanaume aliye na nyeupe anakimbiza boli.

Hawa ni wachezaji wanawake wa mpira wa vikapu. Mwanamke aliye na mpira amevalia sare ya nyeupe na anayetaka kumnyang'anya mpira, amevalia sare ya samawati.

Hawa ni wachezaji wenye mpira wa Rugby . Wachezaji hawa wameinua tuzo lao huku wamevalia jezi yenye rangi nyekundu na kijani kibichi na nyeupe. Huku kwenye shati zao kumeandikwa Kenya Airways.

Huyu ni shabiki wa timu la Gor Mahia. Amevalia helmeti kichwani, huku yumo katika uwanja.

Hawa ni mashambiki wa timu fulani, mwanaume mmoja ameshika vuvuzela huku akipuliza, mwanaume aliyevalia shati ya kijani kibichi anapuliza kipenga.

Hii ni timu ya soka. Wachezaji kandanda hawa wanasherekea bao ambalo limefungwa na mmoja wao. Nyuma yao kuna mashabiki wao wameketi huko.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia FC. Mashabiki hawa wamevalia jezi yenye rangi nyeupe na kijani kibichi, wengine wamevalia nyeupe na kijani kidogo.